Ngombe wanne wanaonekana kuwa kwenye sehemu ya kutupa taka ambamo umejaa taka, mbali na ngombe hawa wanaonekana kukula chakula kenye kimerushwarushwa hapo kutoka kwa nyumba tofauti tofauti.

Kwenye zizi la ngombe, mkulima wa ngombe hawa anaonekana akiwaosha mmoja baada ya mwingine ambao wamefunga. Mbele ya hao ngombe Kuna ndama wao pia ambao wamefungwa huko na wanangoja kuoshwa pia.

Shamba lenye ndizi aina tofauti tofauti zingine zimekomaa zingine hazijazaa na mahali kwingine kunaonekana akuna ndizi kutokana na hali ya mchanga ambaye yenye..

Mkono umeshikilia ndizi ambayo imetolewa maganda sehemu moja, inaonyeesha kuna mtu ambaye anaendelea kutoa hizi ndizi maganda ili aweze kuzipika, na zikandiwe ama zikaweze kuuzwa kwenye kibanda.

Ndizi kadhaa zimepandwa kwenye foleni kubwa na zinaonyesha badhii Yao zimezaa ndizi kubwakubwa ambazo zinangoja kukomaa ili ziweze kukatwa na zibelekwe zilipishwe ama zipelekwe Kwa soko zikiwa mbichi.

Kwenye soko ya kuuza ndizi, kuna wachuuzi wengi huko. Wengi wakuuza wanategea kupata wateja ili waweze kuwauzia ndizi hizo waende kuuza kwingine ama wapeleke nyumbani kuzitumia.

Kwenye eneo la kufuga ng'ombe wa maziwa na Kuna watu wawili wanaonenakana kuwaosha ng'ombe hao. Ng'ombe moja ako kwenye mahali pa kuoshewa na Kuna kivaa ambacho mmoja anatumia kusugua huyo ng'ombe.

Ng'ombe wa maziwa na kando yake anaonekana mhudumu wa afya wa ng'ombe na kwenye mkono wake ameshikilia kifaa inaonyesha anaosha huyu ng'ombe kwenye ukubwa wake.

Ng'ombe wa maziwa wako kwenye mahali pao maalum pa kukamuliwa na kuna mashine maalum ambazo zimewekwa kwenye chuchu zao na zinatumika kukamua na maziwa yanaelekezwa kwenye vyombo tofauti tofauti.

Kwenye kituo cha kuhifadhi maziwa, mtu mmoja wa bodaboda ameleta maziwa na mitungi miwili, na nje ya hicho kituo kuna lori la kubebea maziwa ambalo limekujia maziwa hayo.

Ndizi changa zilizomea kwenye shamba, zinaonekana azijafika wakati wa kuzaa ndizi, ili ziweze kukatwa na kuvunwa zipelekwe soko, ama ziende kukuliwa nyumbani.

Shamba hili limepandwa ndizi kwa wingi na ndizi hizo zimepandwa kwa foleni na hazijafika kwenye umri wa kuzaa ndizi zenyewe za kuliwa ama za kuivishwa.

Eneo la kufuga ng'ombe wa maziwa ,inaonekana mahali pa kukulia, wameekewa nyasi ambayo ni kavu halafu wakimaliza kula hiyo nyasi waende wakunywe maji ili wakaguliwe.

Muhudumu wa bodaboda anaonekana akiwa amebeba mitungi kadhaa iliyojazwa maziwa ambayo anapeleka kwenye soko ili aweze kuuza, ama anapeleka kwenye kituo cha kuhifadhi maziwa.

Kijijini na watu wanaonekana wakipanda ndizi ambazo ni changa ili waweze kuzingojea zizae mandizi ambayo yatapelekwa sokoni ama wa wazihifadhi kwao nyumbani.

Muuzaji wa ndizi zilizoiva ako kwenye kibanda chake na kando ya hizo ndizi zilizoiva kuna mwenye ameshikilia kifaa cha kuokota uchafu na anaonekana kuwasiliana na muuzaji wa ndizi.

Kwenye kituo ya kuhifadhi maziwa ya ng'ombe, maziwa yamewekwa kwenye mitungi enye iliyopangwa kwenye foleni, na kukangua na mkanguzi anayekangua ili aweze kuyahifadhi kwenye jongoo.

Mkulima wa ng'ombe wa maziwa amevaa nguo zake rasmi na amekaa akiendelea kukamua ng'ombe wake wa maziwa ili akaweze kupeleka maziwa yake sokoni ama aweze kutumia hayo maziwa kwake.

Ndizi ziko kwenye mgomba wao na zinaonekana zimekomaa zaidi na zinaelekea kuiva kabla hazijatolewa kwa shamba. Zinangoja kutolewa ili zii ivishwe zaidi ndio zipelekwe sokoni.

Mahindi yanaonekana kuchomeka na kuunguwa, na nyuma yake kuna ukuta wa mbao ambao unaoenekana pia kuchomeka, kutokana na moto labda uliyo sababishwa na gesi ama jiko.

Kwenye kituo cha kuuza ndizi, ndizi nyingi zinaonekana kuekwa ili kugonja wanunuzi wenye wataziweka kwa malori zao ili wapeleke masoko mbalimbali wakaweze kuuza.

Msichana anaonekana akichonga ndizi ambazo ataziweka kwenye jiko na kupika, ili aweze kula katika hali yao ya chamcha.

Mhudumu katika kituo cha kuhifadhi maziwa. Anaonekana akiwa na chombo chenye iko na maziwa ndani yake na anayabukia kwenye chombo kingine, ili aweze kuifadhiwa huko na yakuwe salama.

Ndizi changa zinaendelea kumea kwenye shamba na nyuma ya hizo ndizi inaonekana kuwa na msitu wenye miti mbalimbali na wenye umezingira hilo shamba lenye ndizi.

Ndama kadhaa wa ngombe wa maziwa wanaonekana kufugwa na kutunzwa kwenye eneo Ili na wanangojea kuuzwa Ili waende kwingine wakauzwe na wakalindwe vizuri.

Mfugaji mmoja anaonekana akikamua ng'ombe ambaye ni ng'ombe wa kiasili ili aweze kuchukua maziwa akatumie kwa nyumba ama apeleke sokoni kuuza.

Ndama anaonekana amelala chini, na kutokana na vile anaonekana ni kama mwenye amekufa, kutokana na ugonjwa fulani ambao umesababisha kifo chake.

Shamba linaonekana lina mchanganyiko wa mimea, kuna mahali pamelimwa labda pamepandwa mmea mwingine na kuna mahali tunaona ndizi na kuna mahali kwingine mboga.

Mwendeshaji wa tuktuk anaonekana akiyamwagia maziwa kwenye mtungi iliyo juu ya tuktuk yake, ili kuyapeleka, kwenye kituo cha uhifadhi maziwa ayaifadhiwe uko.

Wanawake kadhaa wanaonekana wakipakua chakula aina ya wali na wanataka kupelekea watu wenye wanagonja hili waweze kuila hio chakula.

Ndizi ambazo zimeiva sinaoneka kuwekwa kwenye sehemu ii na sinangoja mwenyewe ili aweze kisila ama aweze kuziuza kwa mteja ambaye atasipeleka na azige

Nyasi kavu zimefunganishwa na kuhifadhiwa kwenye sehemu hii na zinangoja lori ili ziweze kupangwa ndani na kupelekwa sokoni ama zipelekewe ng'ombe wa maziwa ambao wanazitegemea kwa kula.

Kwenye eneo la kuhifadhi mbegu za ndizi na naonekana ndizi zimeoteshwa kwenye mitura mbalimbali na zimetokea zikingoja kupelekwa kwenye shamba ili ziweze kupandwa.

Ndizi iko kwenye shamba na imeshikilia kwa mgomba wake, iko karibu kukomaa iweze kukatwa na ipelekwe sokoni ama nyumbani iivishwe ipelekwe kuuzwa.

Ndizi mbichi inaonekana kuning'inia kutoka kwa mgomba wa ndizi na inaonekana imekomaa na inangoja kukatwa, na ipelekwe soko kuuzwa ama ipelekwe ichongwe na ikuliwe.

Ndizi kadhaa zimefungiliwa juu ya gari kwenye keria na zinaonekana kuwa mbichi na zina safirishwa kutoka mashinani kuelekea mjini ili zikaweze kuuzwa.

Ng'ombe kadhaa wa maziwa wako kwenye chumba chao cha kukula na wameekewa chakula wanaedelea kukula. Nyuma yao kuna vyumba mbalimbali, mahali wanakamuliwa na mahali wanakunywia maji.

Ndizi zilizoiva bado ziko kwenye mgomba wao na zinahitaji kupelekwa kwa soko kuuzwa ili zikaweze kuliwa ama zinaweza kuwa zinatumika huko nyumbani kuliwa na wenyeji.

Ndizi zilizoiva na zingine zimekaribia kuiva zimeekwa kwenye sakafu na zingine zimeekwa ndani ya kisanduku kuonyesha ziko karibu kupelekwa kwenye soko ili zikaweze kuuzwa kwa wateja.

Shamba kubwa ambalo linaonekana ikona mimea ya ndizi ambazo ni changa ndio zinaendelea kumea ili zifikie kwa umri wa kuzaa na iweze kuzaa mandizi ambayo yatapelekwa sokoni kuuzwa.

Ndizi nyingi ambazo zimepakiwa hapa zinaonekana zimekomaa kabisa na zinagoja ili mnunuzi akuje azinunue apeleke sokoni ama zinagoja ziwekwe kwenye lori zipelekwe kwenye kampuni ili zikaweze kutumika kutegeneza bidhaa zingine.

Wahudumu wa kituo cha kuhifadhi maziwa wanaedelea kueka maziwa mahali yanastahili kuelekezwa na kuhifadhiwa ndio atumika kutegeneza bidhaa zingine.

Kwenye kituo cha kukamulia ng'ombe wa maziwa anaonekana amefungwa kwa miguu yake ya nyuma na kwenye juju zake amewekelewa hii mashini maalumu ambayo inatumika kukamua.

Ng'ombe wa maziwa wakiwa katika sehemu yao ya kukulia chakula, wameekewa chakula chao wakimaliza waende kukunywa maji na waelekee mahali pa kupumzikia.

Ng'ombe wa maziwa anaonekana akiwa amefungwa nyororo upande mmoja na kando yake kuna mtu anaye na chombo cha kukamulia na anaendelea kuikamua ng'ombe huyo ili aweze kupeleka maziwa kuuza sokoni ama kuyatumia nyumbani.

Mkulima amefunga ng'ombe wake wa maziwa miguu dhabiti na akona chombo cha kukamulia na anaedelea kukamua ng'ombe wake ndio apeleke maziwa sokoni ama atumie kwake.

Kwenye kituo cha kuhifadhi maziwa ya ng'ombe kunakuna mitungi kadhaa iliyojazwa maziwa na muhudumu mmoja kwa hicho kituo anaonekana akiabukia hayo maziwa kwenye kifaa kingine kikubwa ili kutengenezwa vizuri.

Ndizi ziko kwenye shamba na zinaonekana zimeingia kama ziko bado kwa mgomba, na hazija katwa zinangoja ili zikatwe na mwenyewe na zipelekwe sokoni.

Ng'ombe wa maziwa ambao wameonekana wanakuwa kwenye eneo hili, mbele yao kuna mjengo ambayo umewekwa maji ndani ambayo wanatumia kukunywa wakati wanaendelea kukula.

Mwanasayansi wa ukulima yuko kwenye maabara na anendelea kufanya utafiti kuhusu mambo toafuti tofauti yanayohusu ukilima, na mifugo mbalimbali na mchanga.

Mkulima amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa na ndani ya hicho kifaa ameweka dawa ya ng'ombe na anaedelea kumnyunyizia ng'ombe wake wa maziwa dawa.

Watu wawili wanaonekana wakishukisha maziwa kutoka kwa lori, yaliyojazwa kwenye mitungi mbalimbali . Na wanaonekana wakielekeza kwenye mhudumu wa kituo cha kuhifadhi maziwa, ambaye anayapokea kwenye chombo nyingine kubwa aendelea kuifadhiwa uko na yakuwe salama.

Ng'ombe wawili wa maziwa wamefugwa miguu yao ya nyuma na wa kwaza amewekewa mashini maalum ya kukamua, mwingine anagonjea mashini hiyo ili aweze kukamuliwa pia.

Madaktari wa mifugo wamekuja na dawa ya kutibu wadudu wanaonyonya ng'ombe na ng'ombe wanapitishwa ndani ya maji yaliyochaganywa na dawa ya kuuwa wadudu.

Ndizi zinaonekana zimetapakaa kwenye eneo hili. Kwaonyesha hazikuwa zimekomaa vizuri kutoka kwa shamba na kuna zingine ambazo zimeshachukuliwa na gari na zingine zimebaki hapa kama zimechakaa na hazina maana yoyote.

Mahindi yaliyo kwenye shamba yanaonekana kuwa na shida kutokana na ugonjwa ambao umeyatembelea na kufanya yasizae vizuri na mengine yanakaa hayajaeka hata kitu.

Shamba ambalo linaonyesha mimea mbali mbali ambayo imepandwa humu . Ikiwamo ndizi, ikiwamo nyasi ya ngombe na kuna majani chai ambayo yako huku upande wa nyuma.

Kwenye shamba la ndizi na kuna mtu anaonekana anachuna ndizi ambayo imeivia kwa mgomba. Alafu kuashiria kwamba kuna ndizi mingi ambazo zimemea hapa.

Maziwa yaliyoganda yamewekwa ndani ya chombo na kuna mwiko ambao unatumika ili kukoroga na kuchanganyisha maji na hayo maziwa yaliyoganda ili yakaweze kuelewana na yakatumike kula.

Mkulima amejipandia mahodha yake rasmi na kwa mgongo wake amebeba kifaa ambacho kinatumika kunyunyuzia dawa, anaonekana akinyunyuzia ngombe wake dawa ili aweze kuzuia magonjwa mbali mbali na wadudu.

Kwenye shamba unaonekana mahindi ambayoo ni changa, na kwenye majani yao kuna tushimo tudogo tudogo ambato tumetolewa na wadudu ambao wamevamia mahindi hayo na yanahitaji kunyunyuziwa dawa.

Mhudumu wa bodaboda anaonekana akiwa na kalamu na karatasi ya kuandika, ambapo anaandika wakulima wenye wanampea maziwa ambayo anapeleka kwenye kituo cha kuhifadhi maziwa ama sokoni kuyauza.

Ndizi ambazo zimekoma zimetolewa kwa shamba, zingine zinaonekana zimekarabia kuanza kuivaa alfu ndio ziuzwe Kwa watu wanastahili kuzitumia ili wazile na wafanye matumizi zingine.